Mhudumu wa afya anajiadaa na sindano huku akiwa ameketi karibu na mtu aliyevalia mavazi ya kitamaduni. Katika mazingira ya huduma ya afya ya jamii vijijini. Tukio linaloonyesha ngeuri za kuwafikia wananchi wa maeneo ya mbali kwa huduma za matibabu na chanjo.

Vyombo mbalimbali vya kitamaduni vikiwemo ma calabash iliyopakwa rangi na chupa kubwa iliyojaa kiwevu cha rangi ya waridi imepangwa juu ya kitambaa chenye mapambo ya kuvutia, kikionyesha urithi wa kitamaduni na matumizi ya jadi ya vyombo katika maisha ya kila siku ya jamii.

Wajitolea wanakusanya taka taka kutoka eneo la wazi lililojaa uchafu wakati wa shughuli ya usafi wa mazingira wakionyesha kujitolea kwao kuulinda mazingira na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi na uuhifadhi mazingira asilia.

Watoto wawili wachanga wamelala ndani ya incubator ya kitabibu huku mhudumu wa afya akiwachunguza kwa makini katika kitengo cha huduma ya watoto wachanga. Akihakikisha wanapata uangalizi wa karibu na mazingira salama ya ukuaji wao.

Kirutubisho cha chuma cha Feosol kinatoa vidonge mia moja na ishirini vya Ferrous sulphate ikiwa suluhisho kwa upungufu wa chuma mwilini na kusaidia kurejesha viwango vya afya kwa haemoglobin .

Mhudumu wa afya aliyevaa glavu na barakoa anampatia mtoto chanjo huku mtoto akiwa ameshikiliwa na mtu mzima katika mazingira ya kliniki. Akitekeleza jukumu hilo kwa uangalifu ili kuhakikisha afya na kinga ya mtoto dhidi ya magonjwa.

Mti mmoja umesimama peke yake juu ya ardhi iliyokauka kwa jua na kujaa miamba chini ya anga pana lenye mawingu meupe yaliyosambaa kwa utulivu. Ukionekana kama ishara ya stahimilivu katikati ya mazingira mangumu.

Nyumba ndogo ya nyasi imesimama katika mandhari kavu yenye mimea michache huku vyombo mbalimbali vikiwa vimetawanyika karibu. Ikiakisi maisha ya kijijini katika ni kama mazingira maguyuu

Wanaharakati wamesimama nyuma ya meza ya vifaa wakiwa wameshika mabango yanayounga mkono haki ya usafi wa hedhi ya kumahasisha kukomeshwa kwa unyanyapaa wa kipindi cha hedha. Wakionyesha hazima ya kuelimisha jamii na kuimarisha afya ya heshima ya wasichana na wanawake.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo kwa uangalifu huku mtu mzima mwingine akiwa karibu kumshika na kumpa faraja. Tukio hilo likiwa na umuhimu mkubwa katika kulinda afya ya mtoto na kuimarisha kinga dhidi ya mgonjwa.

Wazima moto waliovaa mavazi ya majano wanadhibiti miale ya moto wakati wa uchomaji uliodhibitwa katika uwanja wa nyasi. Wakihakikisha usalama wa mazingira na kuzuia kuenea kwa moto.

Mtu aliyevaa mavazi ya kijani anambeba kwa upendo mtoto mchanga, aliyezongwa kwa kitambaa cha waridi akiwa ameketi juu ya kitanda kilicho mbele ya pazia cheupe katika mazingira ya utulivu na faraja.

Wataalum wawili wa meno waliovaa barakoa wanafanya matibabu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, wakitumia vifaa maalum katika kliniki iliyo na vifaa kamili. Wakionyesha ushirikiano wa makini ya hali ya juu katika kutoa huduma na afya ya kinywa.

Mtaalumu wa maabara aliyevaa glavu anachunguza sahani za betri katika ya vifaa vya kisayansi akiwa katika harakati za kufanya jaribio la kitaalumu kwa umakini na usahihi.

Mtu anayepuliza dawa za kuua wadudu kwenye mazao shambani amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na kofia, tukio linaoonyesha tahadhari katika kudhibiti visumbufu vya kilimo huku akizingatia usalama wa binafsi na wa mazingira.

Kisanduku cha sampuli ya mkojo chenye lebo kimewekwa karibu na matunda ya blueberry na vidonge vyekundu juu ya uso safi wa meupe. Mandhari hiyo ikionyesha mchanganyiko wa vipimo vya kiafya, dishi na dawa katika mazingira yaliyopangwa kwa uangalifu wa kitibabu.

Wagonjwa wawili wamelala katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya matibabu. Mmoja wao akiwa ameketi kwa wasiwasi akionekana kuwa na maumivu au huzuni hali inayoonyesha changamoto za kiafya na uhitaji wa uangalizi wa karibu.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la choo cha wavulana katika shule ya upili ya Menengai, wakizungumza karibu na kituo cha kunawa mikono kilichoandikwa, osha mikono yako hapa, mazingira yanasisitiza umuhimu wa usafi na afya shuleni.

Chupa nyeupe iliyofungwa yenye lebo isemayo, "Zephania Life Herbal Clinic Detox", inaonesha mchoro wa kijani ama jani, ikionyesha faida za asili na usafishaji wa mwili huku muundo wa lebo ukisisitiza tiba, madhara na matumizi ya mimea katika kuboresha afya ya kuondoa sumu mwilini.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe anamsaidia mama mwenye mtoto katika mazingira ya kawaida ya kituo cha afya. Akionyesha huduma ya huruma na kujali afya ya mama na mtoto.

Mwalimu anaonyesha jinsi ya kudumisha usafi wakati wa hedhi kwa kutumia pedi mbele ya ubao wa chaki uliochorwa michoro ya kimaumbile ya mwili. Akitoa elimu muhimu ya afya kwa wanafunzi kwa njia ya wazi na ya kuheshimu.

Kisanduku na conatainer vilivyoandikwa Analgesic drug vina michoro wa molekuli wanaoashiria maudhui ya dawa. Zikionyesha wazi kuwa ni biadhaa za kitabibu zinazotumika kupunguza maumivu.

Kundi la watu limekusanyika karibu na moto mkubwa unaowaka kwa kasi uku moshi mzito mweusi ukipanda juu angani. Hali inaonekana kuwa ya taharuki na watu wakitazama kwa wasiwasi kilichosababisha tukio hilo hatari.

Mtu mmoja ameshika pakiti kadhaa za taulo za kike akiwa amesimama kando ya meza tukio hilo likiwa na ujumbe wa kuhamasisha usafi wa hedhi, kutoa msaada wa kiafya na kuendeleza elimu ya afya ya uzazi hasa kwa wasichana na wanawake katika jamii.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya kuua vidudu katika eneo la soko lilowekewa bidhaa zilizofunikwa na mazao ya chakula kama hatua ya kuhakikisha usafi nakuzuia maambukizi katika mazingira na shughuli mingi za kila siku.

Chupa ya virutubisho vya vitamin D3 iliyopinduka imemwaga vidonge vya manjano laini karibu na label yake ambayo inaangazia nguvu ya juu ya kirutubisho hicho na mchango wake katika kuimarisha mifupa na mfumo wa mwili kwa ujumla.

Mwanamke aliyevaa barakoa anaosha mikono yake katika kituo cha usafi chenye nembo ya UNICEF huku mtoto akiwa amesimama karibu akitazama kwa makini. Ikiakisi umuhimu wa elimu ya afya na usafi kwa jamii.

Watu wanne waliovaa barakoa wamekusanyika nje, karibu na sehemu ya kuosha mikono, yenye rangi ya buluu, karibu na duka la kijijini linaloandikwa agent .

Watu wawili waliovaa mavazi ya ulinzi wanashughulikia container jekundu na mienzo hatarishi katika eneo la viwandani. Tukio linaonyesha tahadhari kali na utaratibu wa usalama katika kushughlikia kemikali au taka hatari.

Uchunguzi wa macho unaendelea kwa kutumia vifaa maalum katika mazingira ya kliniki, kulenga kutambua matatizo ya kuona na kutoa matibabu sahihi kwa mgonjwa.

Daktari wa meno aliyevalia mavazi ya kijivu ya kazi anafanya mashauriano na mgonjwa aliyeketi ndani ya chumba cha matibabu kilicho na vifaa vya kisasa na mwangaza mkali, akitoa huduma ya kitaalamu na ya kirafiki.

Chupa ya kinywaji cha mitishamba yenye label ya majano inaonekana kuwa karibu. Ikiwa na mchoro wa mti wa kijani na chapa ya Equitorial Naturals. Muundo huu unaashiria asili ya tiba badala ya faida za kiafya zinazotokana na mimea.

Mtaaaalm wa tiba anamsaidia mgonjwa anayepokea matibabu ya kuchochewa kwa umeme kwenye mkono. Tukio linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kurejesha misuli kufanya kazi vizuri na kuimarisha afya ya viungo kupitia tiba ya mwili.

Mtu aliyavaa mavazi ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya kuua wadudu juu ya mazao katika shamba lililimwa. Akichukua tahadhari zote ili kulinda afya yake huku akihakikisha mimea inalindwa dhidi ya wadudu na magonjwa ya mimea.

Mhudumu wa afya anafanya kipimo cha haraka cha uchuguzi kwa kutumia sampuli ya damu iliochukuliwa kwa sindano kidoleni mwa mgonjwa. Akizingatia usafi na umakini ili kupata matokea sahihi kwa haraka.

Watu watatu wanajiandaa kwa usafirishaji wa vifaa vya matibabu kupitia huduma za Zipline . Wakifunga makontena yenye parachute katika eneo la wazi, wakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kuwasilisha huduma za afya kwa haraka na ufanisi.

Mtu amesimama shambani akiwa ameinua mikono juu huku akizungukwa na kundi kuwbwa la zinge waliotanda angani na ardhini, tukio linaloonyesha changamoto kubwa ya uvamizi wa zinge kwa wakulima na athari zake kwa uzalishaji wa chakula na maisha ya vijijini.

Chupa iliyoandikwa chanjo ya MMR imewekwa karibu na sindano na pedi za pamba juu ya uso nyeupe. Maandalizi haya yakionyesha utayari wa kutoa chanjo dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela katika mazingira safi na ya kitaalumu ya kiafya.

Wahudumu watatu wa afya waliovaa koti jeupe la maabara. Wanashirikiana katika mashauriano mezani. Wakiwa wamezungukwa na nyaraka za kitabibu na vifaa vya matibabu, jambo linaloashiria mazungumzo ya kina kuhusu afya ya mgonjwa au mpango wa huduma ya afya.

Watu wawili wamekaa kwenye kitanda cha hospitali wakishikilia mtoto mchanga aliyofunikwa kwa kitambaa chepesi chekundu. Huku wakizungukwa na vifaa vya matibabu vya kisasa.

Choo cha umma chenye mapango ya kijani ya majana kimesimama kando ya eneo lenye nyasi, huku mtu moja akitembea kuelekea mlangoni kuingia. Mandhari hiyo ikionyesha juhudi za jamii kutoa huduma muhimu katika mazingira safi haikupatikana kwa urahisi.

Watu wawili wanatumia ndoo kumwaga maji ya mafuriko yenye matope karibu na lango la chuma. Wakifanya juhudi za kusafisha eneo la wazi lililoadhiriwa na mafuriko.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ananyunyizia mimea michanga ya mahindi dawa kwa kutumia pampu ya mgongoni ya manjano akiwa shambani katika eneo la kijijini akifanya juhuzi ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na mgonjwa.

Mtoto mmoja anafagia eneo la lami lililo mbele ya jengo lenye michoro na uhamashishaji kuhusu usafi. Ikihimiza matumizi ya maji safi na umuhimu wa kunawa mikono katika juhudi za kukuza afya ya jamii.

Watu wamesimama kwenye maji ya mafuriko yenye matope karibu na nyumba ya manyoya, wakifanya kazi kulinda vitu vyao chini ya anga yenye mawingu.

Wauguzi wawili wa mtoto mchanga wanamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya incubator huku wakifuatilia hali yake kwa makini kupitia vifaa vya kisasa vya uchunguzi wa kitabibu vinavyomzunguka.

Mshauri wa afya aliyevaa ngauni la kijani na barakoa ameshika mtoto mchanga alyefunikwa na blanketi la buluu lenye mizunguko ndani ya hopsitali.

Mtu mmoja anapokea sindano ya chanjo huku container iliyoandikwa kwa maandishi maalum likiwa karibu. Ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi katika mnyororo wa baridi na uharaka wa utoaji wa chanjo hiyo kwa ufanisi.

Wahudumu wawili wa afya wanawahudumia watoto wachanga waliowekwa kwenye incubator ndani ya chumba ya uangalizi maalum kwa watoto wachanga wakifuatilia kwa makini hali zao wakitumia vifaa za kisasa ili kuhakikisha usalama na maendeleo bora ya kiafya kwa kila mtoto.

Mtu aliyevaa koti la rangi la chungwa na sketi yenye manyoya, anabeba chombo cha maji cha rangi ya manjano, akitembea kupitia eneo kavu yenye mimea michache.

Mtaalumu wa tiba aliyevaa shati la kijivu ananyoosha mguu wa mgonjwa wakati wa kikaoa cha tiba ya mwili. Wakiwa wameketi juu ya blanketi lenye michoro ya vigae akiendesha zoezi hilo kwa uangalifu na utaalumu.

Mkusanyiko wa vifaa vya kitabibu, vimewekwa juu ya uso mmoja ikiwemo Chupa ya chanjo ya homa ya manjano, sindano, chupa ya dawa za vidonge, na glavu za rangi ya buluu, zote zikiwa tayari kwa matumizi ya kiafya katika mazingira safi na ya kitaalum.

Masanduku na chupa za liquid power king gravity , zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya counter ya duka, zikiwa na nembo na rangi ya kavu zinzovutia macho, hali inayoangazia nguvu ya chapa hiyo na uwasilishaji wa bidhaa kwa njia ya kuvutia wateja.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga anatumia chupa ya kunyunyizia kuangalia mitungi ya oksijeni katika kituo chenye alama ya inspection area akionyesha hatua za usalama na udhibiti wa ubora katika vifaa vya tiba vinavyotumika kwa wangoja.

Bango la uma linatangaza tiba za jadi kwa afya ya uzazi wa kiume na matatizo ya mahusiano kukiwa na maelezo ya mawasiliano kwa wanaotafuta msaada. Katika mazingira yanayoonyesha mchanganyiko wa imani za kienyeji na mahitaji ya kiafya ya kisasa.

Sindano, ampuli na chupa za chanjo ya wa manjano zimepangwa kwa mpangilio juu ya uso wa buluu zikiwa tayari kwa matumizi wa kiafya hali inayoashiria maandalizi ya utoaji wa huduma ya kinga dhidi ya magonjwa katika mazingira safi na salama.

Calabash iliyopambwa pamoja na ganda lenye chapa ya ngozi ya chui imewekwa miongoni mwa vitu mbalimbali ndani ya chombo chekundu, vikiashiria umuhimu wa kitamaduni au kimila na kuonyesha utajiri wa urithi wa Kiafrika katika imani na mila.

Viali mbili pamoja na boksi ya chanjo ya M-M-R II , zimeonyeshwa zikiwa na lebo inayosema kuwa chanjo dhidi ya surwa, uvimbe wa tezi za mate na homa ya rubela.

Wahudumu wawili wa afya ya meno wanafanya matibabu kwa mgojwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki yenye mwangaza mkali, wakishirikiana kwa umakini na kutumia vifaa vya kisasa kuhakikisha huduma bora ya kiafya.

Watu wawili wanatembea kwa taabu kupitia maji ya mfuriko, mbele ya nyumba ya bati, huku nguo zikiwa zimetundikwa juu ili zilizoweshwe. Tukio linaloonesha adhari za mafuriko katika maisha ya kila siku, ya wakazi wa maeneo yaliyo adhirika.

Chupa ndogo yenye lebo ya chanjo MMR ikionyeshwa karibu na sindano, inaonyesha umuhimu wa kinga dhidi ya magonjwa ya surua, kufua kikuu cha koo na rubela, ikisisitiza jukumu la chanjo katika kulinda jamii.

Mtu mmoja ananyunyizia dawa mimea iliyopandwa kwa mistari, iliyopangika kwa kutumia kifaa cha mgongoni kwenye shamba linalong'aa kwa mwanga wa jua. Akihakikisha kila mmea unapata kinga dhidi ya wadudu na magonjwa kwa uangalifu mkubwa.

Watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko yenye kina cha hadi magoti karibu na majengo huku mbuzi wakiwa wamesimama juu ya jukwa lililo juu ilikuepuka maji.

Mtoto aliyevaa shati la mstari ya manjano na nyeusi anapokea chanjo kutoka kwa mtaalumu wa afya aliyevalia glavu huku mtu mzima mwingine akimshikilia kwa upole kumtuliza wakati wa sindano.

Kibanda cha mbao, kinaonyesha chupa nyingi za plastiki zilizojaa, vinaminiki pamoja na bidhaa mbali mbali ambazo zilizoning'inizwa. Kikitoa taswira ya biashara ya kienyeji ya bidhaa za nyumbani, zinazotegemea ubunifu wa kijijini na kazi za mkono.

Mtaluumu wa meno aliyevaa sare nyekundu anaonyesha umuhimu wa usafi wa usafi wa mdomo kwa kutumia mfano wa meno kwa mtu aliyevaa hijabu ya kijani. Akitoa mafunzo ya jinsi ya kutunza meno nakuepuka matatizo ya kiafya ya kinywa.

Mtaalamu wa meno aliyevaa glavu na sare rasmi anafanya matibabu chini ya taa angavu huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari akipokea huduma kwa utulivu katika mazingira ya kitaalamu ya kliniki ya meno.

Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi waliotulia na wenye umakini akiwa amebeba vifaa vya kujifunzia katika darasa lenye mwangaza kutosha, akiendesha somo kwa ari na kuamasisha mazingira bora ya elimu na ushirikiano wa kielimu.

Watu wanajaza vyombo vyao vya maji kutoka kwenye kibanda kidogo cha buluu na cheupe katika eneo la kijijini penye ukame wakionyesha umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na jitihada za jamii kukabiliana na changamoto na mazingira kwa kutumia vyanzo vya maji viliopo.

Mtu mmoja anasukuma mkokoteni katikati ya barabara iliyojaa mafuriko huku watu wakitazama na gari la wagonjwa likijaribu katika hali hiyo ya machafuko.

Mshauri wa afya aliyevaa barakoa na koti la rangi ya njano anamhudumia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mtu aliyevaa gauni yenye mizunguko katika kliniki. Akifanya dhamini ya afya kwa umakini na uangalifu mkubwa.

Watoto watatu wanachota maji safi ya kunywa kutoka kwenye tanki la buluu, lililoandikwa ujumbe wa mchango kutoka, huku tukio linaloonyesha msaada wa kijamii na umuhimu wa upatikanaji wa maji, salama kwa afya ya watoto na maendeleo ya jamii.

Katika kliniki iliopambwa na mabango kutoka kwa mashirika ya afya. Mtaaluma wa meno anatoa matibabu ya bure kwa mgonjwa, akionyesha moyo wa huruma na kujitolea kwa huduma za afya kwa jamii.

Madaktari wa upasuaji waliovaa mavazi safi ya kuzuia maambukizi wanafanya upasuaji katika chumba cha upasuaji kililicho jaa vifaa vya kisasa, wakiteekleza majukumu yao kwa umakini na utaalamu wa hali ya juu.

Mkono uliovaa glavu, unatumia taa maalum ya kuponya hisini na meno kwa mgonjwa aliyejilaza kwa kiti cha matibabu. Tukio linaloonyesha hatua ya kisasa ya tiba ya meno, inayohitaji umakini, usafi, na teknolojia ya kisasa katika matibabu ya meno.

Mhudumu wa afya wa meno aliyevaa sare anasimama karibu na mgonjwa anayetoa tabasamu huku akiinua dole gumba juu, ishara ya mafanikio na kuridhika baada ya matibabu yaliyofanyika kwa mafanikio.

Mtu anamimina kidonge kimoja cha rangi ya machungwa cha Motrin kutoka kwenye chupa ya dawa hadi kwenye kiganja chake. Tendo linaloonyesha matumizi ya dawa kwa dosi iliopangwa ili kupunguza maumivu au kuleta nafuu ya kiafya.

Tukio la uhamasishaji wa afya wa uma unaonyesha hema la baraza la biashara la ukimwi Kenya. Ikiwa na vifaa vya kielimu, na mabango yanayohamasisha mbinu salama, za kupunguza hatari ya maambukizi, VVU.

Chupa ya chanjo ya MMR imewekwa juu ya uso mweupe pamoja na sindano mbili kando yake, ikisisitiza umuhimu wa chanjo dhidi ya Surua, Kidiri, na Rubera katika kulinda afya ya watoto na jamii kwa ujumla.

Mtu aliyeketi karibu na mtoto mchanga ndani ya incubator anaonekana kumwangali au kumtunza kwa uangalifu akiwa amezungukwa na vifaa vya kimatibabu katika achumba cha uangalizi wa watoto wachanga.

Watu wawili wamesimama nje muundo wa rangi ya buluu wenye lebo fresh life , barabara ni wa matope iliyojaa majengo ya muda na gari jeupe lililopakiwa kando.

Mzee aliyevaa koti jeupe anachunguza miti shamba ya asili iliyopagwa kwa uangalifu ndani ya sadaku ya wazi akionyesha ujuzi wa tiba mbadala na hifadhi ya maarifa ya kitamaduni katika tiba za kiafrika.

Vitu vya asili vya mapambo ka karabashanga na ganda ya baharini na vitambaa vya kitamanduni vimepangwa kwa ustadi juu ya uso mmoja. Zikionyesha ujiri wa urithi wa kitamanduni na ubunifu wa sanaa ya jadi.

Kikundi kilichovaa sare za bluu na kofia kinakusanyika nje ya jengo wakiwa na vifaa na mikoba ya mgongoni hali inayoashiria kuwa wako tayari kuwa kwa kupelekwa kazini au katika opresheni maalum.

Mtaalum wa meno aliyevaa mavazi maalum ya hospitali. Anafanya utaratibu wa kimatabibu kwa mgonjwa aliyevaa miwani ya kujikinga. Ndani ya chumba cha matibabu kilicho safi na chenye vifaa kamili vya kisasa.

Wataalumu wawili wa meno wanamtibu mgonjwa katika kliniki ya kisasa wakitumia vifaa vya kawaida vya kitabibu wakionyesha utendaji wa kitaalumu na mazingira safi ya utoaji wa huduma za afya ya meno.

Watu waili wameketi uso kwa uso kwenye dawati mmoja akiwa kwenye sare na mbele yake kukiwa na nyaraka na dawa ya kusafishia mikono, huku mwingine akiwa kwenye kiti cha plastiki cha manjano.

Mitishamba mbalimbali, mzizi, na dawa zilizowekwa kwenye chupa zimepangwa kwenye kibanda cha soko. Hali inadokeza uwepo wa tiba za jadi zinazotegemea maarifa ya kienyeji kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii.

Wahudumu kadhaa wa tharura waliovaa sare nyekundu wanamsaidia mgonjwa aliye juu ya kitanda cha hosipitali katika eneo la matibabu lenye mwanga mkali wakionyesha juhudi za haraka za kitaaluma za kutoa huduma za uokoaji na matibabu ya tharura.

Mtu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya katika tukio la nje lililopambwa na mahema na mipira ya rangi, tukio hulo likiwa sehemu ya kampeni ya afya ya jamii inayolenga kuongeza uhamasishaji na upatikanaji wa huduma za chanjo.

Mhudumu wa afya anampati chanjo mtoto aliyevaa mavazi ya kitamanduni yenye rangi angavu katika tukio linalochanganya huduma za kiafya na heshima kwa tamanduni za jamii.

Mfanyakazi wa afya anamchunguza mtoto mchanga juu ya meza ya kliniki huku mtu wa pili akimsaiidia kwa makini, wakihakikisha kuwa mtoto anapata huduma bora na salama katita mazingira ya kitibabu.

Mtu mmoja anapokea chanjo nje kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, akiwa karibu na kontena ya buluu iliyoandikwa, katika juhudi za kutoa huduma za kinga katika mazingira ya wazi, kwa usalama na ufanisi.

Chupa yenye vidonge vyekundu imelala kando ya kijiti cha kupima na kifuniko juu ya uso wa mbao. Ikionekana kama sehemu ya maandalizi ya kiafya au kipimo cha matibabu katika mazingira ya kawaida ya nyumbani.

Watu waliovaa barakoa wamekusanyika nje katika kituo cha msaada kwa jamii, ambapo kuna maeneo ya kukaa na madawati ya huduma, wakisubiri kwa utulivu kupokea msaada mbali mbali, kama vile chakula, huduma za afya na ushauri kutoka kwa wahudumu waliyoko tayari kuwahudumia.

Mtu aliyevaa glovu anashikilia kisanduku akiwa kando ya wapita njia wanaopita mbele ya duka lenye rangi angavu. Akionekana kuwa kwenye harakati za kazi au huduma katikati ya shughuli za mtaani.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeusi anazungumza na mhudumu wa afya aliyevalia sare nyeupe na nyekundu kwenye dawati iliozungukwa na chati za afya ba vifaa za matibabu akiomba ushauri wa kiafya.

Watu wawili wanashughul wanashughulika na vyombo vya maji vya rangi ya manjano karibu na kisima cha maji chenye label ya Boya Water Project kiosk number five kilicho chini ya tank jeupe la maji.

Muhudumu wa afya anampatia mtoto chajo kwa sindano, huku mtoto akishikiliwa kwa uhangalifu na mtu mzima katika mazingira ya kliniki. Tukio likionyesha huduma za kinga zinazolenga kulinda afya ya mtoto dhidi ya magonjwa hatari.

Wataalumu wawili wa afya ya meno wanafanya matibabu kwa mgonjwa kwa kutumia mwanga wa dari na vifaa vya chuma cha pua. Wakionyesha mazingira ya kitaalumu ya kliniki na umakini wa hali ya juu katika kutoa huduma bora za matibabu ya meno.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu akiwa karibu na skrini na uchunguzi na vifaa vya kitaalumu ya meno, akitekeleza matibabu kwa ustadi na utulivu.

Mtu aliyevalia koti jeupe anazungumza na mtu mwingine kwa makini wakiwa wameketi upande tofauti wa meza katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya, hali inayoashiria ushauri wa kiafya au tathmini ya hali ya mgonjwa kwa lengo la kutoa mwongozo sahihi kwa matibabu au ustawi wa mwili na akili.

Mtaalum wa meno anamhudumia mgonjwa aliyejilaza kwenye kiti cha kliniki wakati wa utaratibu wa matibabu ya meno uku akitumia vifaa maalum kuhakikisha usafi na afya ya kinywa cha mgonjwa huyu inainaimarika.

Mkono uliovaa glovu unafanya vipimo vya mahabara karibu na chupa ndogo imeeza kupangwa kwa mpangilio mzuri na karatasi zilizo na matokea yaliyochapishwa katika mazingira safi na ya kitaaluma yanayoonyesha umakini, usahihi wa kisayansi.

Container kadhaa za bidhaa za kitabibu zimepangwa ju ya meza huku mchoro wa kiafya ukionekana nyuma yake ukionyesha mazingira ya kielimu na kitaalumu ya huduma za afya.

Mtoto anatembea kwa msaada kwa watu wawili wazima katika chumba cha tiba, kilichojaa vifaa vya mazoezi. Tukio linalo onyesha juhudi za uboreshaji wa harakati na ustawi wa mtoto kupitia huduma za tiba, na viungo na msaada wa familia, au wataalumu.

Kikapu cha kalabasha cha pacha kilichopambwa kwa shanga kimewekwa juu ya msingi wa giza kikiwa katika ya mitungi, chupa na vifaa mbali mbali vya nyumbani vilivyokusanyika kwa uwingi katika mazingira yenye masongamano ya vitu.

Mtu aliyevaa koti jeupe , anazungumza na watu wawili pembeni, na ma box yenye label ya 'kukwa', hali inayopendekeza mazungumzo kuhusu usambazajiau mipango ya vifaa. Ikiashiria shughuli za kiserikali au kijamii inayosiasha, inazohusisha msaada wa vifaa muhimu.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga dhidi ya madhara wanabeba machela karibu na gari jekundu kwenye barabara ya vumbi. Hali inayoashiria tukio la hatari au dharura ya kiafya inayohitaji tahdhari ya hali ya juu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga anapakia bidhaa za dawa za bronjicure katika eneo la kazi la kifamasia, akizingatia viwango vya usafi na usalama ili kuhakikisha kuwa dawa hizo zinaadaliwa kwa uwangalifu na ubora unaohitajika kwa matumizi ya kitabibu.

Wazimamoto waliovaa mavazi ya kujikinga wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka ,katikati ya kifusi wakishiriki katika zoezi la uokoaji kwa juhudi na umakini mkubwa.

Dawati la mapokezi la Fine Touch Dental Care, linaonyesha chaguzi za malipo zikiwemo easy pay, visa na master card ikionyesha urahisi na utofauti wa njia za kulipia huduma kwa wateja katika mazingira ya kitaalum ya afya ya meno.

Mtu aliyevalia fulani ya odini anampatia chanjo mtoto mchanga aliyezongwa kwa blanketi. Huku mtu mzima akiwa ameshika kwa uangalifu na upendo. Tukarudi ikaonyesha jitihadi, jitidada za jamii katika kuhakikisha afya bora kwa watoto kupitia kampeni za chanjo.

Mtaalamu wa afya ya macho anafanya vipimo vya kuona kwa kutumia vifaa maalumu vya uchunguzi akihakikisha uchunguzi sahihi wa matatizo ya macho na kutoa huduma bora ya afya ya kuona kwa mgonjwa.

Eneo la mapokezi katika kliniki ya meno lina bango linaloandikwa dental care na runinga iliyowekwa ukutani ikiwa na mazingira safi na ya kupendeza kwa ajili ya kuwakaribisha wagonjwa.

Mhudumu wa afya anafanya kipimo cha usikivu kwa mzee kama sehemu ya shughuli za siku ya kimataifa ya usikivu, tukio linalolenga kuhamasisha umuhimu wa utunzaji wa afya ya masikio na kugundua matatizo ya usikivu mapema ili kutoa msaada unaohitajika kwenye wazee na jamii kwa jumla.

Mataalamu wa afya aliyevaa sare za hospitali, anamhudumia mtoto mchanga aliyewekwa katika kitanda kidogo, cha wagonjwa wachanga cha hospitali, akihakikisha usalama na ustawi wa mtoto, katika mazingira ya matunzo, ya kitaalamu.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu anashikilia kidole wa mtoto mwenye mavazi yenye michoro. Huenda kwa ajili ya mafunzo ya kitabibu katika mazingira ya hospitali.

Muhudumu wa afya anampatia mtoto sindano huku akiwa ameshikiliwa na mtu mzima katika mazingira ya shughuli nyingi ya kituo cha afya kilichojaa watu na wahudumu mbalimbali.

Wafanyakazi wa uokoaji pamoja na mashuhuda wamekusanyika karibu na daraja lililoporomoka katikati ya maji ya mafuriko yenye matope na mabaki yaliyosambaa kila mahali, wakijitahidi kuangalia hali ya usalama na kutafuta manusura manusura chini ya hali ngumu ya hatarishi.

Watu wanatazama kwa huzuni mabaki ya nyumba zilizoteketea katika eneo lenya masongomano mkubwa wa makazi, baada ya moto mkubwa kuharibu makaazi yao huku hewa ikibeba harufu ya moshi na hali ya majonzi ikitanda,

Mkono uliofungwa glavu unanasa chanjo ya MMR ndani ya sindano ukijiandaa kuwa kutoa kinga dhidi ya surua, uvimbe wa tizi za mate na homa ya Rubela .

Wahudumu wa uokoaji pamoja na raia wamekusanyika wanachunguza vifusi vya jengo lililoporomoka wakitafuta manusura na kudhamini kiwango cha uharibifu kilichotokea.